Mkulima huyu anashusha bidhaa zake kutoka kwenye gari lake, amebeba ndizi moja kubwa mno. Ndizi yenyewe haijaiva anapanga chini ili kungojea wateja wake. Kando yake kuna mama ambayo pia ameinama kuchagua ndizi.

Shambani humu kuna mimea ambayo yamepangwa kwenye foleni . Mimea hayo yamewekwa kwenye karatasi nyeusi. Karatasi yenyewe pia imesindiliwa udongo ikajaa hadi pomoni.